Huduma muhimu za afya zinatolewa kwa jamii, iwe ni kwa ajili ya chanjo, matibabu au kampeni za afya. Uwepo wa barakoa unaweza kuashiria kuwa tukio hili lilitokea wakati wa janga la ugonjwa au wakati ambapo hatua za kinga zilikuwa muhimu sana.

Huu inaashiria umuhimu wa kinga dhidi ya mbu labda kwa ajili ya kuzuia malaria, hasa kwa watoto wachanga ambao wako kwa hatarini zaidi. Inaonyesha utunzaji na ulinzi wa mzazi kwa watoto wao. Huku ikisisitiza matumizi cha chandau kama njia muhimu wa afya ya uma.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini huku watu wawili waliovalia mavazi ya kujikinga wakimhudumia. Mgonjwa anaonekana kuwa mgonjwa sana na ana vifaa vya matibabu vilivyounganishwa mwilini.

Mwanamke anayeonekana kuwa mhudumu wa afya, amevalia koti la manjano na fulana yenye milia meusi na meupe pamoja na barakoa. Anatoa sindano au chanjo Kwa mtoto mdogo ambaye pia amevaa barakoa. Tukio hili linaweza kuwa linafanyika katika shule au katika kituo cha afya.

Juhudi za wafanyakazi wa afya katika kutoa huduma kwa wagonjwa mahututi hasa katika mazingira yanayohitaji tahadhari kubwa kama vile magonjwa ya kuambukizana inaweza kuwakilisha mapambano dhidi ya magonjwa kama covid 19 au magonjwa mengine yanayohitaji utunzaji maalum.

Mwanamke anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu huyo amevaa barakoa na anaonekana akimchoma sindano begani mwanamke huyo. Mwanamke anayepokea chanjo pia amevaa barakoa na nguo za kitamaduni zenye rangi nyingi.

Mtu mmoja amesimama akiwa amevalia shati jeupe na suruali nyeusi. Akimtazama au kumhudumia mtu mwingine aliyelala kitandani. Mtu aliyelala kitandani amefunikwa na blanketi na shuka. Pembeni, kuna mtu mwingine ameketi labda akisubiri au akifuatilia hali.

Mhudumu wa afya amevaa mavazi kamili ya kujikinga akihudumia mgonjwa katika chumba cha wagonjwa mahututi au wodi ya wa kutengwa. Mhudumu huyu anaonekana akishughulikia vifaa vya matibabu kama vile drip au mashine ya kupumua.

Mhudumu wa afya amevaa mavazi kamili ya kujikinga akisimama karibu na mgonjwa aliyelazwa kitandani. Vifaa mbalimbali vya matibabu ikiwemo mashine ya kufuatilia hali ya mgonjwa vinaonekana kwenye chumba hiki cha hospitali.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero ambayo ni lori kubwa lililobadilishwa kuwa kituo cha huduma ya afya. Lori hilo lina nembo ya Beyond Zero na maneno Inspiring Action, Changing Lives na Mobile Clinic . Kuna ngazi zinazoelekea kwenye mlango wa lori. Mbele ya lori kuna watu watatu wameketi kwenye meza ndogo na viti.

Lori jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya rununu au gari la huduma, likiwa na ngazi ndogo inayoteremka kutoka upande wake. Lori hilo limepambwa kwa rekodi na mapambo mengine, likionyesha labda tukio maalum au kampeni.

Daktari wa meno ambaye amevalia koti jeupe, glavu na barakoa ya buluu akimchunguza mgonjwa. Mgonjwa amelala chini huku kinywa chake kikiwa wazi, na daktari anatumia dhana za meno kuchunguza meno yake.

Meno ya binadamu kabla na baada ya matibabu au usafishaji wa meno. Sehemu ya juu inaonyesha meno yaliyo na madoa ya kahawia na njano labda kutokana na uvutaji sigara au matumizi ya kahawa na chai. Sehemu ya chini inaonyesha meno yaliyosafishwa yakionekana meupe na safi zaidi.

Mdomo uliofunguliwa na meno huku meno kadhaa yakikosekana hasa katika sehemu ya juu ya taya. Meno mengine yanaonekana kuwa na madoa au uharibifu. Inaonekana kama tangazo la huduma za maneno zinazo shughulikia tatizo la meno yaliyo kosekana.

Huu ni kulinganisha kwa meno ikiwa imegawanywa katikati. Upande wa kushoto unaonyesha meno yenye rangi ya njano huku upande wa kulia ukionyesha meno meupe na angavu. Inaonekana kuonyesha matokeo ya utaratibu wa kungarisha meno.

Meno yenye madoa mengi ya majano na kahawia, hasa kwenye sehemu za mbele za meno na karibu na fizi. Fizi zinaonekana kuwa nyeusi kidogo, ambayo inaweza kuashiria matatizo ya fizi au rangi ya asili ya ufizi.

Paneli nne zinazonyesha mabadiliko ya meno ya mtu. Paneli mbili za juu zinaonyesha meno kabla ya matibabu, huku meno yanaonekana kuwa na mapengo na rangi isiyo sawa. Paneli mbili za chini zinaonyesha meno baada ya matibabu, yakiwa yamejipanga vizuri, meupe, na yamefanyiwa marekebisho.

Mikono miwili iliyovalia glavu za buluu za matibabu, ikishika vifaa vya meno. Mkono wa kushoto unashikilia kifaa kinachofanana na kipimo cha meno au chombo cha kuchunguzia, chenye ncha ndefu.

Tofauti kabla na baada ya matibabu ya meno. Meno ya juu ina madoa na rangi isiyo sawa, ikionyesha uwezekano wa athari za uvutaji sigara au usafi duni wa kinywa. Meno ya chini imefanyiwa matibabu yakiwa meupe na safi zaidi, ikidokeza matokea ya kusafisha kitaalamu au matibabu ya kung'arisha meno.

Mikono miwili iliyovalia glovu za pinki. Mkono mmoja unashikilia kibano chenye ncha nyembamba na mkono mwingine unashikilia kioo kidogo cha meno chenye mpini mrefu. Mandhari nyuma ni rangi ya bluu iliyokolea. Vifaa hivi vinaashiria matumizi ya kitaalamu labda katika fani ya meno.

Mdomo uliofunguka na meno meupe safi kuashiria afya nzuri ya kinywa. Mkono mwenye glavu ya bluu unaonekana ukiwa umeshika kioo kidogo cha meno ambacho kinatumika na daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa kukagua meno na ufisi.

Wanaume watatu wakiwa wamevalia koti za rangi ya chungwa zenye nebo ya msalaba mwekundu. Wamesimama kwenye eneo lenye maji mengi na miti, labda wakijiandaa kutoa msaada katika eneo lililofurika.

Eneo lililokumbwa na mafuriko makubwa, barabara au njia imefunikwa kabisa na maji mengi ya kahawia yanayoashiria mafuriko ya matope. Watu kadhaa wanaonekana wakipita ndani ya maji hayo huku maji yakiwafikia magotini au hata mapaja.

Kundi la wanaume wanashughulikia mizigo. Baadhi yao wamevaa koti za kuokoa maisha na barakoa za uso. Inaonekana wanapakia au kupakua bidhaa labda msaada wa chakula kando ya mto au eneo lenye maji mengi.

Gari la wagonjwa jeupe lenye alama nyekundu za msalaba. Linaonekana kuwa katika eneo la vijijini au lisilo na barabara nzuri. Likizungukwa na nyasi na mti kwa mbali. Upande wa kushoto kuna kizuizi.

Huu ni eneo lililokumbwa na mafuriko makubwa. Barabara na maeneo ya chini yamefunkiwa na maji mengi yenye rangi ya kahawia labda kutokana na matope. Watu kadhaa wanaonekana wakipitia maji hayo. Baadhi yao maji yakiwafikia magotini au kiuno.

Ajali mbaya ya barabarani inayohusisha basi na gari jingine ambalo limeharibikia vibaya sana , kuna watu wengi wamekusanyika baadhi wakiwa wamevalia nguo zinazofanana na zile za waokoaji au maafisa , magari mengine pia yanaonekana nyuma.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wanaosha mikono yao nje ya makazi yanayoonekana kuwa ya muda au katika mazingira ya makazi duni. Wanatumia chombo chenye nembo ya UNICEF kilichowekwa juu ya kinyesi cha plastiki cha buluu.

Huu ni mandhari ya kuvutia chini ya maji. Samaki wa rangi na ukubwa mbalimbali wanaogelea kati ya miundo ya matumbawe yenye maumbo na rangi tofauti. Kuna matumbawe yanayofanana na feni na miundo mingine kama mawe. Nuru inaonekana kupenya kutoka juu ikiyapa maji rangi ya bluu iliyokolea na kuangazia maisha ya baharini.

Eneo lenye uharibifu wa mazingira, unaoashiria ukataji wa mti na kukaushwa kwa ardhi. Kuna mabaki mengi ya mashina ya miti yaliokatwa, yakienea katika eneo kubwa la ardhi kavu, katikati kuna mkondo mdogo wa maji, unaopita katikati ya mashina hayo.

Mazingira ya msitu mnene wenye miti mirefu. Kwenye sehemu ya chini kuna kulungu aliyelala chini, akionekana kuwa amekufa au amejeruhiwa. Udongo ni wa rangi ya kahawia na kuna mawe yaliyotawanyika. Jua linaonekana kupenya kati ya miti likiangazia eneo hilo.

Hapa ni ndani ya chumba ambayo inaonekana kama sehemu ya ofisi au kliniki. Kwenye upande wa kushoto kuna kabati la chuma lenye milango miwili na juu yake kuna vitu mbalimbali ikiwemo sanduku la buluu.

Kliniki ya simu ya mkononi iliyounganishwa na gari la kuvuruta. Kliniki hii imebeba nebo inayoonyesha kuwa inahusika na huduma za afya nchini Kenya. Pia kuna nebo zingine. Kliniki hiyo ina rangi nyeupe na mistari ya bluu chini.

Hiki ni kifaa kinachotumiwa kufuatilia hali ya mgonjwa. Skrini inaonyesha grafu na namba zinazowakilisha data za afya kama vile mapigo ya moyo, shinikizo la damu na viwango vya oksijeni. Kifaa kipo kwenye stendi yenye magurudumu tayari kwa matumizi hospitalini.

Kifaa kinachotumika kuchunguza masikio kimewekwa juu ya meza. Kifaa hicho kina sehemu nyeusi ya kushikilia na sehemu ya juu yenye lensi na mwanga. Pembeni yake kuna kontena ya wazi lenye sehemu nyeusi ndani yake ambazo huenda ni ncha za ziada za kifaa hicho.

Gari la wagonjwa jeupe limepakiwa nje ya jengo ambalo linaweza kuwa kliniki au hospitali. Mlango wa nyuma wa ambulensi imefunguliwa. Kwa mbali kuna mtu ameketi kwenye kiti nje ya jengo.

Eneo la matibabu au hifadhi wa vifaa vya matibabu ikisisitiza usafi na utayari wa huduma. Kuna vitu viwili vinavyo fanana na pembe za matarumbeta au vipini virefu. Kimoja cheusi kengine chekundu.

Pasi ya umeme ya zamani iliyosimama wima yenye rangi ya kahawia, njano na mpini mweusi. Inaonekana kuwa na waya nyekundu na nyeusi zilizounganishwa nayo. Pasi hiyo imewekwa juu ya meza ya mbao, yenye rangi ya kahawia iliyokoza na kitu fulani cha rangi nyeupe kinaonekana kwa mbali upande wa kulia.

Mashine ya kupimia shinikizo la damu, ikiwa imewekwa kwenye stendi yenye magurudumu. Kwenye kikapu cha stendi hiyo, kuna pingu ya kupimia shinikizo la damu na nyaya zake.

Chumba kinacho onekana cha uchunguzi wa kimatibabu. Kuna mashine mbili kuu kubwa. Upande wa kushoto kuna kifaa kirefu jeupe na bluu kinacho onekana kuwa kifaa cha kurekebisha urefu wa eksirei. Upande wa kulia kuna kifaa kingine kikubwa.

Kifaa cha matibabu kinachofanana na kitanda cha watoto wachanga cha joto au incubator kikiwa na taa juu yake na sehemu ya kulaza mtoto yenye rangi ya kijani buluu. Kifaa hicho kina magurudumu na draw ndogo chini.

Chumba chenye kuta za rangi ya kijivu kiko na kitanda cha uchuguzi wa matibabu chenye muundo wa chuma unaong'aa na godoro jeusi. Mguu wa kichwa wa kitanda umepandishwa juu. Mbele ya kitanda, kuna ngazi ndogo ya hatua mbili.

Vitu viwili vinavyofanana na pembe za plastiki au vifaa vya kusikiliza kimoja kikiwa cheusi na kingine chekundu. Vitu hivyo vimewekwa juu ya meza ambayo sehemu yake ya juu inaonekana kuwa kijani kibichi na sehemu ya chini ina uumbile ya madoadoa. Sehemu ya mguu ya mtu inaonekana.

Kiti cha magurudumu au kifaa cha kutembelea chenye fremu ya chuma inayong'aa, kilichowekwa mbele ya ukuta wa blue . Juu yake kuna kijiti cha kutembelea, chenye rangi ya fedha na mpinde wa kahawia.

Mizani nyeupe ya kupimia watoto imewekwa juu ya meza ya mbao. Juu ya mizani hiyo kuna cheti ya kuthamini kilichotilewa kwa THE NUTRITION DEPARTMENT pia kuna karatasi ndogo nyeupe iliyokunjwa karibu na mizani.

Chupa kubwa ya lita tano ya kimiminika cha rangi ya kijani ambacho ni dawa ya kuua vidudu kwa vifaa vya matibabu. Chupa ina lebo yenye maelezo kama vile kuhusu bidhaa hiyo ikiwemo matumizi yake, maagizo ya usalama na vyeti. Inaonekana imewekwa juu ya sehemu ya mbao au kaunta.

Huu ni sehemu la kusubiria katika hospitali au kituo cha afya. Kuna viti vingi sana za kusubiria. Mbele kidogo na upande wa kulia, kuna mtu aliyevaa nguo za matibabu za rangi za kijani akisukuma kiti cha magurudumu.

Hii ni bango inayohamasisha watu kuhusu athari za mkazo kwenye afya ya kimwili ana kualika watu kushiriki katika mjadala wa moja kwa moja ili kupata mafunzo zaidi ya kiafya.

Mchoro wa mwanamke akiwa amechoka kupita kiasi. Ameinamisha kichwa chake juu ya kompyuta ndogo iliyowekwa kwenye meza. Amevalia shati ya njano na suruali ya buluu, na ameketi kwenye kiti cha ofisi cha rangi ya buluu. Karibu naye kuna kikombe cha kahawa kinachotoa moshi.

Huu ni bango la kidijitali au tangazo linalohusu siku ya afya ya akili duniani. Juu kushoto kuna nembo ya wizara ya afya na hosipitali ya taifa ya rufaa Kenyata ikionyesha uhusiano na Kenya.

Sanduku la chupa ya dawa ya mifugo. Kwenye lebo imeandikwa kuwa ni dawa ya wanyama inayohitaji maelekezo ya daktari na kwamba kiko na kingo yake kuu. Inasema ni kwa ajili ya kutibu ng'ombe.

Kisanduku cha Panadol Advance Pain and Fever. Kisanduku hiki ni cha rangi ya buluu iliyokolea na kina muundo wa kung'aa unaofanana na wimbi. Juu ya kisanduku kuna nembo ya Panadol iliyoandikwa kwa herufi nyeupe na kubwa.

Sanduku la dawa na blister ya vidonge, kwenye sanduku jina la dawa limeandikwa wazi, wazi. Chini ya jina kuna orodha ya faida yake. Blister iliyo mbele ya sanduku ina vidonge kumi vilivyo fungashwa kibinafsi.

Chumba kinachoonekana kama kituo cha afya au kliniki. Kuna mwanamke mmoja anayeweza kuwa mfanya kazi wa afya amevaa koti la bluu la kijani kibichi na kofia ya rangi moja. Anaonekana akimuhudumia mwanaume aliyeketi mbele yake.

Mtoto mchanga anapokea dawa au chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu huyu amevaa glavu na barakoa, akionyesha tahadhari za usalama na usafi. Mama wa mtoto pia amevaa barakoa na anamshika mtoto kwa uangalifu.

Huduma ya afya inayotolewa kwa mtoto mchanga. Inasisitiza umuhimu wa utunzaji wa watoto wachanga. Inawezekana kuonyesha shughuli za kliniki za rununu au huduma za afya katika maeneo, yasiyo na miundombinu mikubwa.

Mkono wa mtu mzima unampatia mtoto mchanga chanjo ya mdomo, pengine dhidi ya polio kwa kutumia chupa ndogo ya matone. Mtoto amelala chali amevalia fulana ya rangi ya chungwa na anaonekana akimeza chanjo hiyo.

Mtoto mchanga aliyefunikwa blanketi la kijani kibichi na kuvalia kofia ya pinki amelala kitandani. Mkono wa mtu mzima anayeonekana kuwa na bendi la hospitali mkononi unamshika kwa upole kichwani.

Mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mhudumu wa afya anampa sindano mtoto. Mikono ya mtu mzima imevaa pete na anashika mkono wa mtoto kwa umakini wakati sindano inavyoingizwa. Mtoto ambaye anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi anaonekana akigeuza uso wake na macho yaliyofungwa labda kwa hofu au maumivu kidogo.

Mwanamke amekaa kitandani hospitalini akiwa amemshika mtoto mchanga, huku mwanamume aliyevaa nguo za matibabu akimsaidia. Mazingira yanaonekana kuwa wodi ya hospitali na kuna vitanda vingine kwa mbali vikipendekeza uwepo wa wagonjwa wengine.

Watoto wawili wamevaa barakoa usoni wakitumia kituo cha kunawa mikono chenye rangi ya kijani kibichi na bluu. Mtoto mmoja anaonekana akimsaidia mwingine kufungua bomba la maji ili kunawa mikono. Kituo hicho kina maandishi kama La Green & Co ambaye anaweza kuashiria shirika au kampuni inayohusika na usafi au mazingira.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama amemshika mtoto mchanga wote wakiwa wamevaa barakoa akionyesha tahadhari za kiafya. Nyuma yao kuna mhudumu mwingine wa afya pia amevaa barakoa akifanya kazi na kurekodi au nyaraka kwenye meza. Mazingira yanaonekana kama kituo cha afya au kliniki.

Mwanamke ameshika mtoto mchanga anayelia wakati mtaalamu wa afya anayeonekana kuwa muuguzi akimpa chanjo mtoto huyo. Wote watu wazima wamevalia barakoa. Mtaalamu wa afya amevaa sare ya kahawia na kijani.

Umuhimu wa usafi wa mikono. Labda katika mazingira ambapo maji ya safi ya bomba yanapatikana, lakini usafi wa ujumla wa mazingira bado unaweza kuwa changamoto. Inaweza kutumika kuhamasisha afya na usafi au kuonyesha maisha ya kila siku katika maeneo fulani.

Mikono imevaa kamba nyeupe za kufungia ngumi na juu ya kamba hizo kuna majeraha yaliyokauka na damu kwenye vifundo vya vidole ikionyesha adhari za ngumi. Glovu nyeusi ya dondi inaonekana juu kidogo.

Kifaa kikubwa cha mazoezi, cha rangi nyeusi, kipo katikati ya chumba kinachoonekana kama kituo cha mazoezi. Kifaa hicho kimeundwa kwa ajili ya mazoezi ya mguu na sehemu ya nyonga, kikiwa na kiti chenye mtu mweusi.

Mikono miwili iliyo wazi ikiwa imeelekezwa juu na viganja vya mikono vikionekana wazi. Mkono wa juu una bangili ya chuma na mkono wa chini una bangili za rangi tofauti. Ngozi inaonekana kuwa na rangi ya asili na hakuna dalili za wazi za magonjwa ya ngozi.

Mashine kubwa ya mazoezi ya uzito ya rangi nyeusi inayofanana na smith machine , ina pau ndefu za chuma zenye uzito mwishoni na sehemu ya kukalia yenye godoro jeusi. Kifaa hicho kimeundwa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya nguvu.

Hii ni mazingira ya asili yenye miti mingi na mimea, Chini ya miti kuna nyasi na udongo. Kuna uzio wa mbao kwa mbali upande wa kushoto, na jua linaonekana likichomoza kupitia matawi ya miti. Inaonekana kama bustani au eneo la wazi lenye miti.

Miti mirefu yenye majani mengi. Nuru ya jua inaonekana kupenya kati ya matawi ikitengeneza vivuli na kuangazia majani. Baadhi ya matawi yanaonekana kuwa na majani mekundu, jambo linaloweza kuashiria msimu fulani.

Mmea wenye majani ya kijani na maua yaliyokauka. Ambayo yanaonekana kama matuta madogo ya rangi ya kahawia. Majani yana muundo wa veni uliionekana wazi na baadhi ya sehemu za shina zinaonekana kuwa na nywele nyembamba.

Mmea wenye majani marefu na membamba yaliyopangwa kwa ulinganifu kwenye matawi. Rangi ya majani ni kibichi na baadhi yanaonekana kuanza kukauka. Mmea huu umeegemea au umepanda kwenye uzio wa mbao uliojengwa kwa nguzo na viti.

Huu ni mti mkubwa wenye majani mengi na mnene. Jua linawaka kwa nguvu kutoka nyuma ya mti na kusababisha miale ya mwanga mkali kuonekana. Huku likifanya mti uonekane kama kivuli. Majani ya mti yana rangi ya kijani kibichi.

Matawi ya mti yaliyojaa majani makubwa ya kijani na matunda mengi ya rangi ya kijani-kikahawia yanayofanana na plamu. Matunda yamening'inia kwenye matawi. Mwangaza wa jua unaonekana kupitia majani ukiangazia baadhi ya maeneo.

Ni mimea yenye majani mabichi yenye umbo la mviringo na kingo zenye meno. Majani yanaonekana kua na mwelekeo wa manyoa au laini. Mimea huu hutumika kama mimea ya mapambo au hata dawa. Jua linaonekana kuangazia mimea na kujenga kivuli.

Mimea yenye majani makubwa ya kijani kibichi yamekua kwa wingi. Nyuma kuna miti mirefu na jua linamulika kupitia majani likitengeneza miale ya jua. Kwa mbali jengo linaonekana ikichugulia kati ya miti. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili na yenye mimea mingi.